Eneo la "ATM" ya benki iliyo kwenye ukuta wa rangi ya maziwa, madirisha ya vioo, iliyobandikwa karatasi ya gundi yenye usuli wa buluu na maandishi meupe, watu waliosimama pembezoni mwa mlango.

Maafisa wa benki wakiwa ndani ya ofisi, yenye ukuta mweupe na madirisha madogo ya vioo, wakiwa wamekaa kwenye meza pamoja na viti viwili kwenye kila meza, yenye watu wakihudumiwa na maafisa.

Tangazo la maandishi la benki ya ''Stanbic'' lililo andikwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, lenye kiganja cha mkono iliyoshika simu yenye maelekezo, namna ya kujiunga.

Tangazo la maandishi ya benki ya Equity, lenye uzuri mwekundu na maandishi meupe. Yanayoelezea uhuru wa simu banking kwa mahitaji yako.

Muhudumu wa baa aliyeshika bilauri kubwa ya chuma akimimina kinywaji kwenye birauli ndogo ya kioo iliyojazwa barafu, nyuma kuna rafu ya chuma iliyowekwa pombe kali za aina tofauti, chupa kubwa na ndogo.

Sehemu ya eneo ya mapokezi, iliyotengwa kwaajili ya kuuza vinywaji mbalimbali ikiwemo pombe kali, soda, maji, yaliyohifadhiwa katika kabati la baridi, na kabati la kawaida.

Eneo linalouza vinywaji mbalimbali kama vile: mvinyo, pombe kali, maji, soda vinywaji vyote vya kileo wamama na wasichana waliosimama pembezoni mwa meza kubwa iliyosimamishwa chupa zenye muundo na muonekano na rangi tofauti, pamoja na vikombe vya vioo virefu vinavyotumika kunywea mvinyo, wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyeusi na nyeupe.

Chumba maalumu, kilichohifadhi magari makubwa, yaliyopangwa kwenye mstari mmoja, yanayoonekana vizuri, kwaajili ya kuuzwa kwa wanaokuja kununua.

Ofisi inayouza magari makubwa, aina ya HYUNDAI, yakiwa manne yamepaki, yanarangi nyeupe, kwenye sakafu yenye vigae; Meza ya kioo iliyo na chupa ya maji na gazeti kwa juu.

Magari ya kusafiria abiria yenye rangi nyeupe ya kufanana, kwenye vioo vya mbele vilivyobandikwa kibandiko kilichoandikwa Volcano, yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi la nje lililotengenezwa kwa lami ya vitofari vidogo, na vijana wawili waliosimama pembezoni mwa magari.

Muonekano wa ndani wa gari linalouzwa, lenye viti visafi vya kahawia, na milango iliyoachwa wazi, nje kuna gari jekundu limepaki chini ya mti.

Chumba cha maonesho, kinachouza magari yaliyopangwa kwenye eneo la wazi lililokuwa na vigae kwa chini, kuna meza ya mbao iliyokuwa na compyuta kumbato na magari meusi.

Duka kubwa linalouza magari yaliyopangwa mawili meusi yenye ufito wa rangi ya fegi katika eneo la wazi lenye sakafu iliyotengenezwa kwa marumaru na ukuta wa rangi ya maziwa yenye bandiko ya rangi ya bluu giza iliyoandikwa 'Hyundai' kwa rangi ya fedha.

Gari linalouzwa, lililoegeshwa kwa nje na hufunguliwa mlango ya mbele. Gari ina rangi nyeusi viti vyake vina rangi ya kijivu iliyopoza, rangi yake ya nje ni rangi ya udongo mwekundu.

Mashine inayouza maziwa safi kwa kutumia umeme, ambapo unakinga chombo chako kwa kupata maziwa safi ya kiwango unachotaka. Mashine ina kibandiko chenye rangi mchanganyiko, bluu giza, nyeupe na bluu anga, yenye maandishi yaliyozungukwa na nyekundu na njano, na binti anayekunywa maziwa.

Duka linalouza maziwa safi lenye ukuta mweupe uliochorwa picha, mlango mweupe ulio wazi. Wanawake wamesimama ndani ya duka. Muuzaji yuko ndani ya mapokezi. Ukuta ulioandikwa kwa wino wa bluu.

Mtu anayeuza maziwa safi aliyeko ndani ya chumba chenye milango miwili aliyevalia koti nyeupe na suruali ya rangi ya bluu. Akiwa ameshika na kuonyesha mashine inayouza maziwa kwa kutumia umeme, akishika sehemu ya kuingiza fedha ili kutoa maziwa.

Duka linalouza maziwa safi kwa kutumia mashine inayotoa maziwa kwa kiwango ambayo unahitaji, kwa kumimina kwenye chombo ulichonacho, kilichokuwa na mbandiko yenye rangi ya bluu bahari iliyochorwa kikombe kilichowekwa maziwa, na ng'ombe aliyeinama akila majani, mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Kwenye duka lenye vioo na vichuma, na kabati la kioo.

Duka dogo la mtaani linalouza maziwa safi na maziwa mtindi, ya baridi na ya moto, kwenye kikombe cha kioo au kwenye chupa ya plastiki, kwa bei rahisi, kila mtu kuweza kupata.

Duka linalouza maziwa safi tayari kwa kunywa, yaliyo hifadhiwa kwenye ndoo inayoonyesha na kikombe cha kupimia maziwa, lililobandikwa karatasi ya gundi inayoonyesha maziwa safi yanauzwa.

Mwanamke amesimama kwenye chumba, amevalia mavazi meupe na kofia kichwani, anayeuza maziwa safi kwenye jokofu linalotumia umeme na kuweka shilingi ili kuruhusu maziwa kutoka wakati wa kununua.

Duka dogo linalouza maziwa safi na maziwa mtindi, kwa kupima kwenye vikombe na ndoo, iliyowekwa juu ya meza, sawasawa na wingi wa maziwa unayoyahitaji.

Duka linalouza maziwa safi lenye dirisha dogo la kioo lililopakwa rangi mbili: nyeupe na kijani, sawasawa na rangi ya ukuta aliosimama kijana kajishikiza kwenye dirisha, na mlango wa geti wa chuma ulio wazi na watu wawili wakiwemo ndani.

Chumba kidogo, kinachouza maziwa safi kwenye jokofu la umeme, linalotumia shilingi kununulia maziwa. Mlangoni limebandikwa karatasi ya gundi yenye rangi; bluu, nyeupe, kijani ikionyesha maziwa safi.

Dada anayeuza dukani akichuja maziwa ya kwenye ndoo kuyaweka kwenye jagi, akiwa amesimama ndani ya duka linalouza vitu vingine ukiachia maziwa kama vile: pipi, biskuti, bigjii, juisi na vitu vingine vingi.

Duka linalouza maziwa safi lililowazi na kupambwa kwa rangi ya bluu anga, kwa ndani kunamashine inayotumika kuuza maziwa kwa kutumia umeme, na kupima maziwa kwa kiwango unacho hitaji kilichokuwa na vibandiko vya rangi ya bluu anga, nakuchorwa picha ya maziwa na picha zingine za mayai zilizochorwa kwenye kuta.

Duka kubwa linalouza vyakula, upande wa vinywaji vya maziwa vikiwa vimepangwa kwenye rafu ya umeme inayowashwa taa na yenye ubaridi. Maziwa yaliyomo kwenye boksi na mengine kwenye chupa zenye rangi tofauti: nyekundu, machungwa, nyeupe na waridi; watu wawili wakiangalia na kuchagua maziwa kwenye rafu.

Mashine inayouza maziwa safi, iliyosimama kwenye eneo la ndani na kuwa na kibandiko cha rangi ya bluu bahari, pamoja na picha ya ngo'mbe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Yenye maandishi meupe, inayotumika kuuza maziwa kwa kiwango unachotaka, una bonyeza kuingiza namba, yenyewe ina kuwekea maziwa kwenye chupa au chombo uliocho nacho.

Muuza maziwa safi, akiwa ndani ya kibanda kilichopakwa rangi ya bluu bahari, na kuchorwa mnyama wa ng'ombe kinachouza maziwa safi akiwa amevalia shati nyeupe na fulana nyekundu kwa ndani ,nyuma kukiwa na jokofu la umeme linalotoa maziwa kwa kuingiza shilingi.

Kijana aliyesimama ndani ya duka kubwa akitizama bidhaa za maziwa, zilizopangwa kwenye rafu, maziwa safi na maziwa mgando yaliyokuwa kwenye dumu na yaliyokuwa kwenye boksi na vifungashio vya plastiki.

Duka linalouzwa maziwa safi, likiwa linafungwa na mwanamama aliyevalia nguo yenye rangi ya waridi. Lililopakwa rangi ya chungwa, na madirisha yake pamoja na mlango wa grili, uliochorwa picha ya mnyama wa ng'ombe.

Mashine ndogo inayouza maziwa safi kwa kutumia shilingi, yenye matairi inayowezo kusogea mahali popote, ikiwa imehifadhiwa ndani ya chumba kidogo kilichowashwa taa.

Maziwa safi yanayouzwa kwenye mashine inayotoa maziwa kwa kiwango unachotaka, kijana akiwa amevalia shati nyeupe na suruali ya kijivu, akiwa ameshika kikombe akipima maziwa anayotaka kunywa.

Duka linalouza maziwa safi lililozungukwa na uzio wa vioo wenye vibandiko iliyochorwa alama ya ng'ombe na mtoto na mwanamke anaye kunywa maziwa, ndani kukiwa na rafu iliyopangwa mikate, trei ya mayai, pamoja na asali.

Duka linalouza maziwa safi lenye ukuta uliopakwa rangi ya maziwa na sehemu ya mlango umepakwa rangi nyeupe na bluu. Kwenye mlango kuna rangi nyeupe iliyochorwa na kuandikwa kwa maandishi mekundu na bluu.

Dada anayeuza maziwa safi, aliye ndani ya duka lililozungukwa na grili za buluu, akipima maziwa kwa kutumia jagi na kuweka kwenye makopo sawasawa na kiwango wanachotaka kununua wateja.

Duka linalouza vitanda vya mbao vilivyopakwa rangi nyeupe na kuwekwa godoro juu yake. Mtu anafungua droo iliyotengenezwa ndani ya kitanda. Ukuta wake umepambwa kwa rangi tatu: njano, nyeupe na nyeusi.

Eneo linalotumika kuchonga na kutengeneza vifaa vya mbao, kama vile kitanda kilichochongwa na kupakwa rangi ya kahawa. Ndani kuna visanduku viwili vya kukaa ndani ya kitanda, pembezoni kuna kitanda kingine kikubwa kilichopakwa rangi ya kahawa, ambacho mtu mmoja amekaa kwa juu.

Mafundi seremala waliovalia ovaroli, mmoja akiranda mbao na mwingine akikata mbao kwa kupima, pembezoni wamezungukwa na makabati na rafu walizo zitengeneza kwa mbao wanazozitumia.

Mafundi seremala wawili wanafanya kazi kwenye eneo la uwazi, wakiranda ambao juu ya meza na kutengeneza samani zinazotumika majumbani zenye muonekano mzuri kwa kutumia mbao.

Kochi linalouzwa na kuwekwa nje kwa ajili ya maonyesho, juu ya sakafu yenye simenti, aliyekalia kijana mmoja. Kochi lililoshonwa kwa kitambaa cha dhahabu na mbao yake kuzungushwa kitambaa cha dhahabu. Kwenye godoro la kukalia, kushonwa na kitambaa chenye maua, na mito midogo iliyo juu iliyoshonwa kwa kupokezana kitambaa cha dhahabu na kitambaa chenye maua.

Duka linalouza samani za nyumbani kama makochi ya kijivu yenye rangi nyeupe na kijivu, meza zilizotengenezwa kwa mbao, picha zilizobandikwa kwenye kuta.

Eneo linalouza vitu vya samani vinavyotumika majumbani kama vile: meza ya mbao, pamoja na viti vyake, kiti kimoja kilichofungwa godoro lililovalishwa kitambaa, kabati la kuwekea vyombo, lililotengenezwa kwa mbao na vioo lenye milango mitatu na kujazwa vitu kwa ndani.

Wauzaji wa samani, makochi yaliyowekwa nje ya fremu za maduka, zilizopambwa kwa maua na rangi nyekundu, nyeusi na kijivu, kijana aliyeketi juu ya kochi amevalia shati nyeupe, suruali nyeusi, viatu vyekundu.

Duka linalouza vifaa vya nyumbani kama vile meza iliyotengenezwa kwa mbao na stuli zake, seti ya makochi iliyotengenezwa kwa kitambaa chenye rangi ya kijivu na mto mweupe, vitanda vipo vikubwa na vidogo vilivyotandikwa shuka na kuwekwa mito kwa juu, picha za kuweka ukutani zilizokuwa na maandishi meupe na picha zilizochorwa maua.

Wauzaji wakubwa wa vitu vya ndani vya samani ikiwemo makochi ya kukalia yaliyotengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi tofauti; rangi ya kahawia, rangi nyeupe, rangi ya kijani kilichopauka, pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao na vioo, na makabati ya kuning'inizia vitu ndani ya nyumba.

Wauzaji wa vitu vya ndani vilivyotengenezwa kwa mbao ikiwemo meza na vistuli vyake, vilivyopangwa vinne kwenye sakafu iliyotandikwa mkeka wa rangi ya kijivu; na kusimamishwa nguzo za mbao zilizozungukwa na mabati.

Wauzaji wa thamani, walizozipanga kwaajili ya maonyesho, wakiuza makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya bluu, meza na vistuli vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, viti vilivyotengenezwa kwa chuma pamoja na vitanda na makabati.

Duka linalouza vitu vya samani lenye tangazo kubwa la punguzo la bei, makochi yenye rangi meupe na tv iliyowekwa kwenye ukuta wa rangi ya chungwa, picha zilizobandikwa ukutani zikiuzwa kwenye duka kubwa.

Fundi seremala anayeranda mbao juu ya meza ya mbao yenye nguzo ya mbao na bati dogo kwa juu. Eneo la uwanja unaopita watu pembezoni kuna ukuta na makazi ya watu na wengine wakipita njia, wanawake wawili; mmoja kabeba mtoto na mwanaume mmoja.

Fundi seremala aliyeshika nyundo na mbao mkononi, na kuweka mkanda wa kupima shingoni, kwenye eneo lililozunguka ukuta ambao haujapakwa rangi, na mbao zingine nyingi zikiwa kwa pembeni kwenye udongo mwekundu .

Duka linalouza samani za kisasa ikiwemo makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi, rangi nyeusi na kahawia, vitanda vya kisasa, saa za ukutani, vioo vya ukutani, meza na viti vya mbao vya kulia chakula na makabati ya kupambia ukumbini.

Duka linalouza samani, ukuta ukiwa umerembwa kwa rangi tatu: nyeupe, njano na nyeusi, lililotandikwa mkeka wa kijani, likiwa linauza vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe, na kuwekwa na godoro.

Mhudumu wa hoteli aliyesimama mapokezi, yaliyozungushwa kwa mbao, ukuta wake umepakwa rangi ya maziwa, saa tatu, kalenda na picha zilizobandikwa ukutani, meza mbili za mbao zenye vioo na masofa ya rangi ya kahawa matatu ya ngozi.

Mapokezi ya hoteli. Dawati la hoteli lililotengenezwa kwa simenti pamoja na mawe, akionekana mwanaume mmoja amesimama akiongea na mhudumu wa hoteli aliyevalia sare ya shati nyeupe na koti jekundu.

Duka kubwa linalouza vyakula kama vile nafaka zilizohifadhiwa kwenye viroba vikubwa vyeupe na kuwekwa karatasi nyeupe inayoelezea idadi na shilingi ya kuuziwa nafaka hizo, na zingine zikiwa zimewekwa kwenye vikapu vidogovidogo.

Duka la mtaani linalouza vitu mbalimbali kama vile: Soda, juisi, maziwa, unga, maji, maharage, biskuiti na vitu vingine vingi vinavyotumika majumbani.

Duka la ndani linaloitwa genge, linalouza mbogamboga kama vile nyanya, hoho, vitunguu swaumu, vitunguu maji, karoti, mboga za majani, nyanya chungu, matango, kwa bei ya rejareja.

Soko la mbogamboga na matunda waliozungukwa na watu wa aina tofauti waliohifadhi na kusimamisha bidhaa zao, wengine kwenye stuli zenye sinia, wengine kwenye meza walizopanga na kuweka mboga kwa kuzitofautisha: karoti, kabeji, nyanya, maparachichi tofauti.

Soko linalouza mbogamboga, wanawake waliopanga nyanya kwenye meza zilizofunikwa na turubali nyeupe na kupangwa vikapu pamoja na visado, zilizojazwa nyanya mpaka juu vyenye rangi tofauti nyekundu, manjano, na nyeupe na mnunuzi akipita ameshikilia mfuko mweupe akichagua nyanya.

Soko linalo uza mbogamboga, nyanya zilizowekwa juu ya meza fupi za mbao, na mwanamke mmoja akizijaza kwenye mfuko wa nailoni, wanawake wawili wakisimama na kuangalia. Nyuma kumezungukwa na vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao, pamoja na matarubai ya rangi ya bluu.

Wanawake wafanyabiashara sokoni wakiuza bidhaa inayofanana, wote wamezipanga kwa mafungu kwenye sahani na kwenye sinia zenye muonekano wakufanana, wakiwa wamekaa chini na wengine wamebeba watoto na kusimama.

Soko linalouza, vifaa vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, na mabati, kama vile majiko ya mkaa, masufuria, karai, masanduku ya kuhifadhia nguo.

Vijana wawili waliokaa pamoja, wakike na wakiume, wakiuza sokoni mbogamboga kama vile: nyanya chungu, pilipili hoho, karoti, maharage mabichi, vitunguu, nyanya nyekundu.

Mwanaume mmoja akiwa soko la mboga mboga, akikabidhiwa mfuko wa plastiki na mwanamama aliyevalia nguo za bluu anayeuza mboga kama nyanya, karoti, vitunguu, hoho, mayai, pilipili, kabeji na mboga za majani.

Soko la muda mfupi, linalotumika kwa ajili ya maonyesho ya bidhaa ya watu wanaotoka sehemu mbalimbali, wakionyesha bidhaa zao wakiwa wamesimama kwenye meza iliyotandikwa kitambaa chenye rangi nyekundu, iliyoshikiliwa na nguzo ya rangi ya fedha walio simama wanawake kwa wanaume, wenye rangi nyeusi na nyeupe wakionyesha vyombo vyao vya umeme na vifaa vya kukatakata.

Soko linalouza vyakula, walivyovitandika chini kwenye maturubai ya rangi nyeupe na rangi nyeusi, na kupanga mazao kama vile: machungwa ya rangi ya njano yamepangwa vizuri, bamia, vitunguu vikubwa vyeupe na vyekundu; wauzaji waliovalia kanzu wamekaa chini kwenye maturubai.

Wajasiriamali wadogo wakiwa sokoni wanauza mbogamboga walizotandika kwenye viroba, wao wakiwa wamekaa chini wakiuza nyanya, vitunguu, karoti, wakiwa wamehifadhi nyingine kwenye vikapu.

Soko kubwa linalouza vyakula pamoja na mboga mboga na matunda. Mwana mama aliyevalia nguo ya waridi amekaa kwenye kiti, akiuza maharage pamoja na njegere zilizofungwa kwenye vifuko vilaini, pilipili pamoja na nyanya na vitunguu swaumu zilizoowekwa kwenye vikapu na zingine zimewekwa kwenye nyungo pamoja na viazi.

Wauzaji wa sokoni kwenye matoroli yaliyotandikwa viroba wakiuza matunda na mbogamboga kama matango, karoti, hoho za njano, hoho nyekundu, hoho ya kijani pamoja na kabeji.

Wanawake na wanaume waliopo sokoni, muda wa jioni, taa imewashwa, wakiuza vitunguu, walivyoviweka kwenye mabeseni, na ndoo nyeupe na njano zilizosimama pembeni. Mifuko myeupe na rangi nyingine ikiwa imening'nizwa juu kwenye nguzo.

Soko la wachuuzi la mbogamboga na matunda. Lilioshamiri ndizi mbivu zilizofungwa juu, maembe, mapesheni, viazi, maboga lishe na malimao.

Duka la taa za umeme zilizobandikwa ukutani kwa kuonyesha rangi zinazo waka kwenye kila taa, zenye maumbo na muonekano tofauti.

Soko linalouza matunda na mbogamboga, zilizotandikwa chini kwenye magunia yakiwemo: maembe, ndizi za kupika mbichi, mapapai, maboga, machungwa, malimao na wauzaji wakiwa wamekaa kwenye vigoda, pembeni wakiwa na tenga wanazotumia kuhifadhia vyakula. Wanunuzi wakiwa wanapita kwa pembeni wakiwa wameshika mifuko mikononi.

Soko la ndani la nguo zilizopangana kushoto na kulia, katikati kumejaa watu wanaoangalia na kununua nguo hizo, wakiwemo wanawake kwa wanaume. Maduka yaliyowashwa taa na kuning'nizwa nguo kwenye midoli.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, viazi vikuu vikiwa vimeshamiri, ndizi mbivu, pilipili, viungo, nyanya zilizowekwa kwenye madumu, mifuko na redio.

Soko la wajasiriamali wachukuzi linalouza bidhaa mbalimbali kama mama wa mbele akiuza karoti na ndizi mbichi, wamama wa nyuma wakiuza nguo.

Soko linalouza mbogamboga na matunda. Mwanamama aliyevalia nguo ya zambarau akiuza ndizi mbivu pamoja na maembe na maembe madogo ya kunyonya kwenye mfuko unaoonekana, pembezoni kunamatembele. Nyuma kuna mwanamama aliyevalia nguo nyeusi, akiwa ameweka bidhaa zake kwenye meza ya mbao; akiuza vitunguu, ndizi mbivu na ndizi mbichi, pamoja na mzani uliokaa juu.

Soko linalouza vitu vya ngozi, kama vile mikanda iliyopangwa kwenye kulabu, mikubwa kwa midogo na viatu vya wanawake vimepangwa na kuning'nizwa kwa juu wakati viatu vya wanaume vimepangwa kwa chini kwenye maboksi.

Makao makuu ya ofisi ndogo ya fedha, iliyobandikwa bandiko la buluu lenye maandishi meupe, iliyokuwa na milango ya vioo, inayoshughulikia mambo ya mikopo midogo na mikubwa.

Huduma ya kifedha inayotumika kwenye simu ya kiganjani, iliyoshikwa yenye rangi nyeusi, na kuwaka taa kwa ndani yenye picha ya vidunguri vitatu, vinavyoonesha matumizi ya programu za kifedha zinazofanyika kwenye simu.

Nyumba za kupangisha ndani ya ukuta mmoja, zina muonekano wa kufanana ulopakwa rangi ya chungwa na kijivu. Mapipa makubwa meusi ya maji, yaliyokaa juu ya dari.

Nyumba inayopangishwa ya ghorofa inajengwa haijakwisha vizuri. Ina madirisha makubwa na madogo hata rangi haina bado. Imezungukwa na miti inayotumiwa na wajenzi kupanda kwenye nyumba wakati wa kujenga.

Duka kubwa linalouza nguo pamoja na viatu vya kiume. Wanaume baadhi waliosimama na wengine wakitembea, wakiangalia na kuchagua nguo. Viatu vilivyowekwa na kupangwa juu ya maboksi yenye rangi ya njano. Viatu vya ngozi vya kudumbukiza na vya kufunga na kamba, vyeusi na vya kahawia.

Duka kubwa linalouza nguo za kike na za kiume, za watoto na za wakubwa. Kinyago kilichovalishwa nguo ya watoto kwa ajili ya maonyesho, na nguo zingine zilizoning'inizwa kwenye kuta kwa kutumia vyuma, na nguo zingine zimening'inizwa katikati kwa kutumia vyuma. Zimepangwa kwa rangi tofauti, nyekundu, waridi na kadhalika.

Duka la nguo za wanawake lililozungukwa na wanawake wengi wakichagua nguo wazipendazo, zilizopangwa kwenye rafu kwa kutofautishwa mashati, suruali, vitambaa peke yake. Duka limebandikwa stika za kuonyesha punguzo la bei kwenye nguo za shule.

Duka kubwa linalouza vitu vya wanawake vilivyopangwa vizuri kwa kuvutia kama: mikufu na hereni zake za kufanana, miwani ya jua, kofia, vitenge, mikoba na viatu.

Duka kubwa linalouza viatu vya watoto na vya wakubwa, vya kike na vya kiume vilivyopangwa katika rafu iliyokua na vyuma vinavyo tumika kuning’inizia viatu, vyenye rangi tofauti bluugiza, rangi ya waridi, rangi ya kahawiya, na vyote vimebandikwa vibandiko vya gharama inayo uzwa.

Duka kubwa linalo uza viatu vya aina mbalimbali, vilivyopangwa kwenye rafu ya mbao ambavyo havina mpangilio. Kuna viatu vyeupe, vyekundu, vya watoto na vya wakubwa vyote mahali pamoja.

Duka kubwa linalouza nguo za kiume. Mashati yaliyokuwa kwenye punguzo la bei ya asilimia hamsini na tano yaliyowekwa juu ya meza ya mbao yenye mgawanyiko wa visanduku kwa ndani, vilivyohifadhi mifuko ya plastiki na suruali zilizoning'inizwa kwenye mbao nyeupe.

Duka kubwa linalouza mikoba, ikiwa ni mikubwa ya kusafiria na mikoba midogo ya kubeba wanawake, na mingine ya kubeba wanaume, pamoja na viatu vilivyopangwa juu ya maboksi yaliyopandiana, na vingine vimetolewa kwa nje kama maonyesho. Wanaume kadhaa waliosimama ndani ya duka, wakiangalia mahitaji yao ya viatu.

Duka lililojaa wanawake na wanaume, linalouza nguo zilizoninginizwa kwenye ukuta kwenye rafu inayoweka nguo na yenye meza kwa juu, iliyowekwa midoli imevalishwa nguo na mikoba ya kike na ya kiume ya ngozi.

Duka linalouza vitu vingi ikiwa ni upande wa vyombo, vilivyopangwa katika rafu yenye rangi ya kijivu yenye ngazi tano na kupangwa vyombo vya kioo pamoja na vyombo vya plastiki, vyenye rangi na muonekano tofauti, kama; nyeupe, rangi ya kuakisi yenye mifuniko yenye rangi tofauti, rangi ya kijivu na nyekundu. Wanunuzi wakiwa wanapita pembeni, wameshika mifuko wakichagua.

Duka kubwa la kisasa linalouza vitu vingi kama vile: viti vya plastiki, baiskeli, mipira, viwembe, vyakula na kadhalika.

Duka linalouza vitu vingi upande wa vitu vinavyotumika mwilini vilivyopangwa katika rafu yenye ngazi karibu nane, wakipanga dawa za meno zilizotoka makampuni tofauti mafuta ya kupaka mwilini ya maji pamoja na mazito, mafuta ya nywele na manukato ya mwilini.

Duka kubwa linalouza bidhaa, lenye watu waliosimama, asilimia hamsini ya punguzo la bei la viatu vilivyopangwa kwenye rafu nyeupe. Pembezoni limezungukwa na boksi yaliyoandikwa bata na kiti chekundu.

Duka kubwa linalouza vyakula na vitu mbalimbali. Upande wa vinywaji, pombe kali pamoja na mvinyo. Kijana wa kihindi ameshikilia toroli akiangalia na kuchagua mvinyo.